Wanawake watatu walioketi nje ya ukuta wa mawe. Wanaonekana wakiwa wameshikilia dawa ya miti shamba . Inaonekana kuwa wanahusika na kutibu magonjwa yasiyokuwa na tiba au tiba mbadala.

Mwanamke anayeonekana akiwa hospitalini. Anaonekana katika kitanda cha wagonjwa ambapo ni chumba cha watu kuzalia. Anaonekana akiwa amemshikilia mwanawe aliyezaliwa masaa machache yaliyopita.